Ya kuuza nguo zikiwa zimepangwa vizuri kwenye stendi. Kuna taa nyingi zinazong'aa juu zikimulika bidhaa. Katikati kuna viti viwili vyeusi vilivyopambwa. Sakafu inaonekana kuwa safi na nyeupe.

Duka la nguo na bidhaa za mtindo. Upande wa kushoto, kuna rafu ndefu zilizojaa viatu vya aina mbali mbali, vikiwemo sneakers na viatu vya kawaida. Katikati kuna sofa nyeusi, zinazoonyesha eneo la kuketi.

Duka la nguo linaloitwa Ithira . Ndani yake kuna nguo mbalimbali za kiafrika zikiwemo gauni, jaketi na mashati yenye picha mbalimbali zilizotengenezwa kwa vitambaa vyenye kupendeza.

Nguo nyingi zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Kuna sketi zenye rangi tofauti, mashati na suruali zimepangwa vizuri kwenye rafu na hungers . Mazingira ni ya duka la nguo lenye bidhaa mbalimbali.

Duka la nguo labda mitumba au duka la nguo za bei nafuu. Kuna rafu mbili zilizojaa nguo hasa mashati ya wanaume yaliyopangwa kwenye reki. Kuna ishara nyeupe iliyoandikwa Men T-shirt 100 . Juu ya reki za nguo kuna viatu vya aina mbalimbali.

Duka la kisasa la nguo na viatu. Kuna bidhaa za wanaume zikiwemo suti, mashati, suruali, viatu mbalimbali na hata bidhaa ya vifaa kama vile kofia na mikoba. Duka limepangwa vizuri na lina taa za kuvutia.

Nguo nyingi zilizopangwa vizuri kwenye reki na pia zimekunjwa kwenye rafu za mbao. Kuna rafu zilizobandikwa ukutani zikiwa na vitu mbalimbali, kuna mimea kadhaa iliyopandwa kwenye sufuria ikiongeza uzuri wa asili dukani.

Duka la nguo inaonyesha sehemu ya kujaribia nguo, kuna sehemu ya nguo za watoto wa kike kuna bango linaloonyesha nguo mbalimbali za watoto na zimepangwa kwenye reki na zinaonekana vizuri.

Duka hili ni la Wool'sworth kama inavyoonekana kwenye ishara kubwa iliyoangaziwa juu ya mlango. Ndani kuna nguo mbalimbali za kuuza zikiwemo nguo za kike kwenye madoli ya maonyesho.

Duka la nguo hasa la wanaume lenye madirisha makubwa yanayoonyesha nguo zilizopangwa kwa kupendeza. Kwenye dirisha la mbele, kuna manyago ya kuonyeshea nguo matano yaliyovalia nguo mbalimbali za wanaume.

Soko lenye shughuli nyingi. Kuna bidhaa nyingi zinazouzwa zikiwemo nguo zilizoning'inizwa juu na viatu vingi vya aina mbalimbali vilivyopangwa kwenye rafu na chini.

Safu nyingi za makoti ya suti yaliyopangwa kwenye reki ndani ya duka la nguo. Makoti hayo yana rangi na mtindo mbalimbali yakiwemo kahawia, buluu, kijivu na maroon na kiasi chenye miraba.

Duka hili linauza nguo mbalimbali, zikiwemo sketi, suruali, mashati na nguo za watoto. Rangi ya waridi imetumika sana katika mapambo ya ukuta, kama ile mapazia na baadhi ya rafu.

Duka la nguo za wanaume likiwa na suti na mashati yaliyopangwa vizuri. Huu ni mwonekano wa duka la kisasa la kuuza nguo za wanaume. Upande wa kushoto, kuna rafu zenye suti nyingi zilizoning'inizwa zikiwa zimepangwa kwa rangi na mtindo.

Duka la nguo liitwalo town team lililoko ndani ya jengo kubwa la maduka duka hili lina madirisha makubwa ya kioo yanayo onyesha nguo mbali mbali zilizo pangwa ndani.

Duka hili linaitwa gentleman kutokana na nguo zilizoonyeshwa madirishani na ndani ya duka. Linaonekana kuwa duka la kuuza nguo za kiume kama vile suti , mashati na vifaa vingine vya mavazi ya kiume.

Nguo mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na zingine zimetundikwa kwenye hanger . Kuna aina tofauti za nguo kama vile suruali, mashati na blauzi. Dari ina taa nyingi za mraba zinazotoa mwangaza wa kutosha ndani ya duka.

Duka la nguo linaonekana kuwa kubwa na lenye nguo nyingi zilizopangwa kwenye reki. Kuna watu kadhaa ndani ya duka, baadhi yao wakiangalia nguo na kutaka kununua.

Jengo la biashara lenya maduka mawili tofauti. Duka la kwanza upande wa kushoto linaitwa Live hair salon na lina mabango yanayo onyesha huduma za nywele. Duka la pili upande wa kulia linaitwa BUDGET WEAR The Thrift Shop .

Hii ni duka la nguo. Kuna rafu nyingi zikiwa zimejaa nguo zilizokunjwa vizuri kama vile mashati, suruali na vitambaa vya rangi mbalimbali. Kuna nguo zilizoning'inizwa kwenye rafu zikiwemo shati na masuruali.

Hii ni duka la nguo. Kuna rafu nyingi zikiwa zimejaa nguo zilizokunjwa vizuri kama vile mashati, suruali na vitambaa vya rangi mbalimbali. Kuna nguo zilizoning'inizwa kwenye rafu zikiwemo kanzu na koti.

Viti viwili vya watoto vinavyokunjwa ambavyo kwa kawaida hutumiwa kulisha watoto wadogo. Vina treni nyeupe za plastiki na sehemu za chini za miguu za rangi nyekundu na pinki.

Duka hili la viatu lina viatu vingi tofautitofauti vinavyining'inia kwenye rafu. Vina rangi na mitindo mbalimbali vikiwemo vya buluu, pinki na vingine vya michoro. Vingine vinaonekana kuwa ni viatu vya kuteleza au viatu wazi na vingine ni buti fupi.

Magari mawili yakiwa yameegeshwa kwenye nyasi. Gari la mbele ni jeusi, lina milango minne. Ina vioo vilivyotiwa giza ma magurudumu meusi yenye rangi ya fedha. Nyuma ya gari jeusi kuna gari jeupe.

Mwanaume akisafisha gari ya rangi nyekundu, ambalo linaonekana kuwa katika matengenezo. Milango yake imefunguliwa ,huku sehemu ya ndani ikiwa imevunjwa, au kutolewa baadhi ya viti.

Gari jeupe likiwa limeegeshwa nje. Magurudumu yake yana rimu nyeusi na fedha. Nyuma ya gari, kuna kibandiko cha nambari ya usajili. Madirisha ya nyuma yamefichwa kwa rangi nyeusi.

Chumba cha maonyesho cha magari. Kuna magari kadhaa yaliyoegeshwa ndani na gari jeusi la kifahari linaonekana wazi katikati. Mengine yanaonekana kuwa mbali. Mahali hapa panaonekana kuwa safi na kuna mwanga wa kutosha.

Kiwanda ambapo mabasi au magari ya abiria yanatengenezwa. Kuna miili ya mabasi yakiwa katika hatua mbalimbali za utengenezaji. Mengi yamepakwa rangi ya chungwa na moja lipo kwenye rangi nyeupe ya awali.

Magari mawili meupe yameegeshwa kando ya barabara, gari la upande wa nyuma mlango u wazi na limebeba abiria. Upande wa nyuma pana jengo la gorofa lenye taa zinazomulika. Kando yake pia kuna miti, iliyokauka na ya kijani kibichi.

Gari hili la rangi ya chungwa limeegeshwa kando ya barabara. Upande wa nyuma pana magari mengine yasiyoonekana vizuri. Upande wa nyuma pana majengo kadhaa yenye mabango tofauti na miavuli pia iko sehemu hii.

Maonyesho makubwa ya magari, ambapo kuna magari mengi yaliyopangwa kwa ajili ya kuonyeshwa. Watu wengi wanaonekana wakitembea, wengine wakiyakagua na wengine wakipiga picha.

Ndani ya gari, kuna viti viwili vya mbele. Upande wa abiria, kuna mkeka wa gari chini. Dashibodi ina mapambo ya rangi ya kahawia yanayoonekana kama mbao, yakipita katikati. Mambo ya ndani ni safi na yamepangwa vizuri.

Gari aina la subaru forester , nyeusi, ambalo limeegeshwa kwenye uwanja wenye changarawe. Kuna magari mengine yameegeshwa nyuma yake. Inaonekana kuwa sehemu ya kuuza au uwanja wa maegesho.

Gari aina ya Volkswagen ikiwa rangi ya buluu na imechakaa kidogo ikiwa na kutu sehemu mbalimbali na rangi iliyofifia. Kuna chuma cha kujikinga mbele. Imeegeshwa nje kwenye sehemu ya udongo.

Magari matatu ya kifahari aina ya Mercedes Benz G wagon yakiwa yamepaki, magari haya yameonekana kua katika maegesho ya nje labda kwenye eneo wazi au soko.

Gari lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kando ya njia ya udongo. Nyuma ya gari kuna mlima mkubwa wenye miamba na mimea kidogo inayoonekana chini ya mlima. Anga ni bluu na kuna mawingu machache.

Hii ni gari aina ya Mitsubishi Pajero. Imepakwa rangi ya fedha ikiwa imepakiwa kwenye sehemu ya kuegesha magari. Kuna gari lingine kando yake. Magari hayo yako chini ya jengo lililopakwa rangi nyeupe.

Gari la kubebea magari yaliyoharibika likibeba gari jingine la rangi ya buluu. Gari hilo la kubebea linaonekana kuwa ndogo na lina sehemu ya nyuma tambarare iliyoundwa kubeba magari mengine.

Gari aina ya vani nyeupe, ina milango miwili ya kuteleza, mlango wa upande wa abiria ukiwa wazi. Nyuma ya gari, upande wa kulia, kuna mtu anatembea.

Gari hili lina rangi ya fedha, lina milango minne na linaonekana kuwa katika, hali nzuri. Nyuma ya gari, kuna jengo linalo onekana kama duka. Gari limeegeshwa kwenye eneo lenye sakafu ya vigae.

Sehemu ya ndani yagari tukitazama kutoka nyuma. Viti vya nyuma kuelekea mbele. Kuna dashibodi, usukani redio na viti vya mbele. Gari linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri.

Lori kubwa la machungwa linalobeba magari mengi. Lori hili lina staha mbili. Moja chini na moja juu. Zote zimebeba magari tofauti. Lina kusafirishia magari kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa muuzaji akiongea na wateja wawili, mwanamume na mwanamke karibu na gari jipya la bluu ndani ya chumba cha maegesho cha magari. Naonekana wanajadili gari hili.

Mtu anayeweza kuwa muuzaji au dalali, akimkabidhi funguo za gari mtu mwingine, ambaye anaweza kuwa mnunuzi. Kwa sehemu ya nyuma, sehemu ya gari jekundu linaonekana.

Gari ya bluu mbele ina namba ya usajili KDK 849T. Gari nyeusi nyuma yake ina namba ya usajili KDJ 328J. Gari nyeupe nyuma yake ina namba ya usajili KBT 252B. Zote zimeegeshwa kwenye nyasi.

Gari la rangi ya fedha, limesimama kwenye nyasi, likiwa limeegeshwa kando ya magari mengine. Nyuma yake kuna miti mirefu na anga la buluu.

Gari hili ni Toyota land cruiser. Lina rangi mbili, rangi ya buluu iliyokolea na sehemu ya chini ni rangi ya fedha. Lina paa ya kubebea mizigo na ngazi iliyozungushwa nyuma. Lina gurudumu la akiba lililofunikwa nyuma.

Eneo kubwa la maegesho lililojaa magari mengi. Yakiwemo magari madogo, magari makubwa ya abiria na hata malori madogo yanayobeba mizigo. Kuna majengo meupe nyuma ya kiashiria kuwa eneo hili linaweza kuwa sehemu ya kiwanda au eneo la biashara.

Lori kubwa la kubeba magari, likiwa limebeba magari kadhaa. Magari yakiwemo magari meupe na meusi. Magari hayo yamewekwa kwenye ghorofa mbili za lori. Lori hilo limeegeshwa nje.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi hasa matunda na mboga. Kuna vibanda vilivyotengenezwa kwa mabati na mbao vikiwa vimejaza matunda kama vile machungwa, ndizi, mananasi na mboga mbalimbali.

Bidhaa mbalimbali za shambani, zikiuzwa sokoni. Kutoka kushoto kwenda kulia, kuna viazi, vitunguu na nyanya. Zimepangwa vizuri kwenye vibanda vya mbao, zikionyesha wingi wa ubichi.

Safu nyingi za viatu za kuteleza, zikiwa zimepangwa vizuri, pengine kwa ajili ya kuuzwa, au kukodishwa. Ziko na rangi, na saizi tofauti, zikiwemo nyeupe, nyeusi, bluu, pinki, na njano. Zote zikiwa na magurudumu madogo chini.

Soko kubwa la ndani labda soko la sanaa au la ufundi. Muundo wa jengo una paa lililojipinda na madirisha mengi marefu yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia.

Soko kubwa na lenye shughuli nyingi. Kuna bidhaa mbalimbali zinazouzwa kama vile maua, matunda, sanaa na nguo. Watu wanatembea na kufanya manunuzi na wengine wako kwenye maduka yao wakiuza bidhaa.

Rundo kubwa la viatu hasa spoti, vikiwa vimetundikwa au kupangwa kwa utaratibu fulani kwa ajili ya kuuzwa, viatu hivyo ni vya rangi na staili tofauti tofauti. Chini kuna kitu kama benchi.

Eneo la kibiashara lenye shughuli nyingi. Inaonekana kama soko au barabara yenye maduka madogo madogo. Watu kadhaa wamekaa kwenye viti na wengine wanatembea. Baadhi wanaonekana kuwa wateja au wafanyikazi wa saluni.

Soko la wazi linaonekana kuwa na chafu na tope chini. Kuna wafanyibiashara kadhaa wamekaa wakiuza bidhaa zao ambapo ni pamoja na nyanya nyingi zilizowekwa chini na vile vile machungwa.

Soko kubwa la ndani. Kuna bidhaa nyingi zilizopangwa hasa matunda na mboga. Kwa upande wa kushoto kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu na viazi vitamu vinavyouzwa humo ndani.

Bidhaa za shambani, zikiuzwa kwenye soko au kando ya barabara. Viazi vimejazwa kwenye ndoto tano nyeupe. Karoti zimepangwa kwa safu ndefu, mbele ya viazi.

Soko lenye shughuli nyingi. Kuna watu wengi wakiangalia na kununa bidhaa mbali mbali. Bidhaa zinazoonekana ni pamoja na nguo zenye rangi nyingi, sanamu za kuchongwa na vyombo vya nyumbani au mapambo.

Barabara yenye maduka au vibanda pande zote mbili. Maduka haya yanaonekana kuuza matunda, mbogamboga na bidhaa nyinginezo. Watu wachache wanaonekana wakitembea barabarani.

Rundo kubwa la viatu, hasa sandali na kambarau, zikiwa sokoni. Zipo za rangi nyingi kama vile pinki, bluu, manjano na rangi ya kahawia. Zimetengenezwa kwa plastiki.

Soko lenye wanawake wawili na matunda mbalimbali. Mwanamke mmoja amevaa barakoa nyeusi mdomoni na shati la denim na anaonekana akichagua machungwa.

Soko la wazi au soko la sanaa. Kuna bidhaa nyingi za sanaa na ufundi zilizopangwa kwa kuuza. Upande wa kulia na katikati kuna mkusanyiko mengi ya michoro zilizopakwa.

Mkusanyiko mahiri wa vitu vilivyorembwa kwa shanga, pengine vilivyotengenezwa kwa mkono kama vile vikapu na vyombo vya mapambo, pamoja na vitu mbalimbali vya shanga kama vile bangili za mkononi na shanga za shingoni.

Soko na vitu kadhaa, vinaonekana wazi. Kuna mayai mengi ambayo yamepangwa kwenye trei za rangi tofauti tofauti, kama vile nyekundu, kijani, buluu, pinki na chungwa.

Soko kubwa lenye ghorofa nyingi. Kila ghorofa ina maduka mengi yanayouza bidhaa mbalimbali kama vile nguo, mapambo na vitu vya kitamaduni. Kuna watu wanatembea na kununua bidhaa. Maduka yamepangwa vizuri na yanaonyesha bidhaa nyingi zenye rangi tofauti.

Soko la matunda. Muuzaji anauza matunda mbalimbali kama vile ndizi, nanasi, na machungwa. Matunda hayo yanaonekana ya kuvutia kwa macho. Muuzaji ameketi hapo, labda akisubiri wateja wa kununua matunda yake.

Kuna mboga na matunda mengi mabichi na yenye kupendeza. Kama vile nyanya pilipili hoho, vitunguu, limau karoti na dania. Zimepangwa vizuri vikisubiri kununuliwa na wateja.

Soko lenye bidhaa nyingi za mikono hasa shanga zenye rangi mbalimbali, vito la kazi nyingine za sanaa. Bidhaa zimepangwa vizuri na zinaonekana kuvutia wateja.

Ndizi nyingi zilizopangwa kwenye masanduku ya mbao na pia zimetapakaa chini, zikiashiria labda ni gala au chumba cha kuhifadhi ndizi. Zinaonekana kuwa tayari Kwa rangi zao za manjano.

Chumba kilichojaa rekodi za muziki, vitu vya kale na vifaa vinavyohusiana na muziki. Kituo kikuu ni gramafoni kubwa ya dhahabu, iliyo katikati ya chumba. Kinaashiria upendo wa kina kwa muziki na historia yake.

Nyumba hii iko katika hatua za ujenzi au ukarabati. Sehemu kubwa ya nje imekamilika ikiwa na paa la kahawia na kuta zenye rangi ya kijivu, ingawa baadhi ya maeneo baado yanaonekana kuwa hayajakamilika.

Hili ni jengo refu la gorofa, jengo hili ni mpya au limekamilika kujengwa hivi karibuni. Lina kuta za rangi nyeupe na kijivu iliyokolea. Jengo hili lina madirisha mengi ya rangi ya samawati.

Nyumba kubwa ya familia, inaonekana kuwa na ghorofa mbili. Kuta zimejengwa kwa mawe au matofali na paa ni la rangi ya nyekundu. Kuna lango kubwa jeusi la chuma wazi, upande wa kushoto.

Jengo refu na lenye ghorofa nyingi. Lina madirisha mengi yanayoakisi anga ya bluu. Upande mmoja wa jengo linaonekana kuwa na kioo huku sehemu kubwa ikiwa na rangi ya kijivu au mchanga. Kuna nyaya kadhaa za umeme zinazopita mbele ya jengo.

Nyumba kubwa yenye ghorofa moja, ikiwa na paa la kahawia iliyokoza na kuta za rangi ya kimanjano. Kuna madirisha meusi na milango ya vioo. Nyumba imezungukwa na ua mfupi wa mimea ya kijani kibichi.

Mandhari ya jiji. Angani kuna mawingu mengi meupe, yanayoashiria labda ni mchana na hali ya hewa ni tulivu. Chini kuna majengo mengi marefu na mengine mafupi. Baadhi ya majengo ni ya kisasa, na mengine yanaashiria ujenzi wa zamani.

Majengo kadhaa ambayo yamepakwa rangi. Katikati, jengo limepakwa rangi ya manjano likiwa na madirisha meusi. Kulia kwake kuna jengo lingine lenye rangi ya blue na nyeupe.

Anga linaonyesha tangazo la jengo la Highway Heights Kilimani. Linatangaza nafasi za ofisi za kisasa zinazopatikana Kilimani, ambazo zinaweza kununuliwa au kukodishwa na tayari ziko tayari kutumika.

Jengo refu la ghorofa linaonekana kuwa chini ya ujenzi, au limekamilika hivi karibuni. Lina rangi za njano na kijivu, na kuna vioo vingi. Upande wa kulia, kuna uzio wa bati na mimea.

Mtaa wenye nyumba za kisasa, nyingi zikiwa na ghorofa mbili. Nyumba hizo zina rangi tofauti ingawa nyingi zinaonekana kuwa na mchanganyiko wa rangi njano na kijivu. Zina paa za vigae vyekundu.

Majengo mawili marefu yakiangaliwa kutoka chini yakipanda juu angani. Jengo la mbele lina rangi ya machungwa na lina madirisha mengi. Paa lake linaonekana kuwa na rangi nyekundu.

Jengo refu lenye ghorofa kadhaa likiwa na rangi ya kahawia iliyokolea na beij, lina madirisha mengi yenye vioo vya buluu vinavyong'aa. Kwenye paa la jengo kuna matanki makubwa meusi ya kuhifadhi maji.

Jengo refu la gorofa kadhaa lililojengwa kwa mtindo wa kisasa lenye madirisha makubwa yanayoakisi anga. Juu kabisa kuna bango kubwa la manjano lenye maandishi Kamaki's Corner Square .

Jengo refu lenye ghorofa nyingi lenye muundo wa kisasa. Jengo lina rangi kuu mbili. Nyeupe na kijivu. Zikiwa zimechanganywa na milia mikubwa ya rangi ya chungwa.

Jengo la ghorofa tatu lenye jina Regina plaza lililoandikwa juu. Jengo limeakwa rangi ya kijivu na mistari miekundu, nguzo ya umeme inaonekana upande wa kushoto. Chini ya jengo kuna ua uluotengenezwa kwa mabati chakavu.

Majengo ya kisasa, zikiwa zimepakwa rangi nyeupe na zikiwa na muundo maridadi. Kuna mimea mingi ya kijani kibichi na miti, ikiashiria mazingira yaliyotunzwa vizuri.

Majengo mawili, moja limepakwa rangi ya kijani ni lingine nyeupe. Jengo la kijani lina maandishi bonasta heights kwa herufi kubwa juu yake. Majengo yote mawili yana madirisha yenye vyuma.

Jengo refu, chini ya anga safi la buluu. Lina madirisha mengi na lina rangi nyeupe juu na katikati na chini ni rangi ya kahawia. Nyaya za stima zimepita karibu na jengo hilo.

Sehemu ya kuuza samaki, katika duka la kisasa. Kuna mabango mawili makubwa, yaliyowekwa juu yakiwa na ujumbe. Kwenye bango moja, kuna nembo ya Carrefour.

Rundo la mananasi yaliyopangwa kwa uangalifu kwenye onyesho la kioo katika duka kubwa au soko. Kila nanasi limepangwa na majani yake ya kijani yakitazama juu na matunda yenyewe yakiwa yamependeza na kuonekana yamekomaa.

Eneo la kuuzia samaki ndani ya duka kubwa au soko la kisasa. Samaki wamewekwa juu ya barafu, ili kubaki safi. Kuna aina mbalimbali za samaki, zilizopangwa vizuri.

Duka la nguo au labda duka kubwa lenye sehemu ya nguo na vitu vingine. Upande wa kushoto, kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali, nyingi zikiwa zimefungashwa kwenye plastiki. Baadhi ya vitu vinahusiana na watoto.

Duka kubwa la kisasa. Upande wa kushoto kuna rafu ndefu zilizojaa vinywaji baridi na maziwa yaliyowekwa kwenye friji za kioo. Rangi mbalimbali za chupa zinaonekana wazi zikionyesha aina tofauti za bidhaa.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa au duka la jumla. Kuna foleni ndefu za bidhaa, zikiwa zimepangwa kwenye rafu, pande zote mbili za njia kuu. Kuna wateja wachache wanaotembea kwenye njia hiyo.

Duka la vifaa vya electroniki na vyombo mbalimbali. Sehemu ya juu ina safu ya televisheni nyingi zinazoonyesha picha mbalimbali kama habari, filamu au mandhari. Kuna jiko kadhaa za gesi na umeme.

Hapa ni ndani ya duka au duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu. Bidhaa hizi ni chupa zilizofunikwa kwa vifuniko vya kijani kibichi na manjano. Pia upande wa mbele kuna vifurushi vya rangi ya dhahabu zilizopangwa kwenye safu.

Duka hili, lina aina nyingi ya mazao freshi. Kwa mbele kabisa, kuna masanduku yaliyojaa viazi, viazi vikuu, na vitunguu. Baadhi ya vitunguu vimefungwa kwenye mifuko ya wavu.

Sehemu ya duka kubwa ambayo inauza bidhaa za kitamaduni. Rafu ndefu za mbao yenye bidhaa mbalimbali zimepangwa vizuri. Upande wa kushoto kuna nguo za wanaume labda mashati au fulana.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa pengine duka la jumla. Juu kushoto, kuna bango jekundu lenye mshale unaoelekeza chini. Upande wa kulia, kuna friji ndefu iliyojaa chupa za vinywaji mbalimbali.

Duka kubwa la bidhaa, likiwa na sehemu ya matunda na mboga. Kuna rundo kubwa la parachichi, na pia kuna tikitimaji zikiwa zimepangwa. Kuna mabango mawili ya bei, yaliyowekwa wazi.

Rafu ndefu za friji katika duka kubwa, zimejaa bidhaa mbalimbali za maziwa na vinywaji, kwenye rafu za juu kuna vikombe vya mtindi vya aina tofauti tofauti na chupa za vinjwaji kama juisi na maziwa.

Duka kubwa la Quickmart. Mbele ya duka kuna magari yaliyopakiwa yakiwemo gari jeupe na gari nyeusi aina ya pickup . Juu ya duka la Quickmart, kuna maduka na biashara zingine.

Duka kubwa au maduka ya jumla yenye rafu ndefu zilizojaa chupa za vinywaji vikali kama vile pombe na vileo. Kuna aina nyingi tofauti za chupa zilizopangwa kwa utaratibu.

Idara ya nyama katika duka kubwa au soko. Kuna aina mbalimbali za nyama zilizopangwa vizuri kwenye vibweta vya kupozea. Vimefunganishwa katika vifungisho tofauti tofauti na bidhaa zimeandikwa Fresh Beef Prepack .

Eneo la malipo katika duka kubwa. Kuna watu kadhaa wakiwa kwenye foleni na wengine tayari wanalipia bidhaa zao. Baadhi ya wafanyikazi wa duka wamevaa nguo nyekundu na wanasaidia wateja.

Duka la bidhaa za deri na bidhaa zingine za mkate. Bango kubwa linasomeka importcheese . Chini kuna picha za aina mbalimbali na bango ndogo linaandika house of cheese carbs

Duka la kisasa la vyakula, katikati kuna rundo kubwa la mkate iliyofungishwa na baadhi yao yamewekwa kwenye rafu. Nyuma ya mikate kuna kibao kinachosomeka fresh bread and cakes.

Duka kubwa ambapo watu kadhaa wanatembea na kufanya ununuzi. Kushoto kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbali mbali zikiwemo bidhaa za kibinafsi na vifunganisho vya buluu.

Duka kubwa la kisasa lililojaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye rafu ndefu. Bidhaa kama vile vinywaji, bidhaa za makopo, sabuni na nafaka zikionyesha wingi wa utofauti wa bidhaa zinazopatikana na wateja.

Duka kubwa la vifaa vya nyumbani likionyesha mashine mbalimbali za kufulia mashine za kuoshea vyombo na vifaa vingine vya jikoni. Vimepangwa vizuri vikisubiri kununuliwa na wateja.

Rafu za maduka makubwa zilizojazwa vinywaji baridi vya aina mbalimbali kama vile soda na juice .Kuna bidhaa nyingine za vyakula zikwemo nyama na bidhaa za maziwa kwenye sehemu ya chini ya rafu.